Huu ni mkutano mashinani ambao umefadhiliwa na kaunti ya Kajiado na mashirika mengine yasiyo ya kiserikali. Lengo lake ni kutibu magonjwa ya wanakijiji yanayosababisha upofu. Kikundi cha wanawake kilichovalia nguo za kitamaduni na barakoa, kinawatumbuiza wanakijiji. Kuna mtu anayerekodi nyimbo zao na bango la kuwatambulisha wafadhili.

Kuna vinywa viwili vimefunguliwa, na mikono iliyovaa glavu, cha kwanza, meno ya mbele yameng'olewa, ufizi unaashiria maambukizi ya ugonjwa, cha pili, meno yamepangika vizuri, kuonyesha afya bora ya meno.

Kuna wahudumu wawili wamevaa nguo za kujikinga, dhidi ya ugonjwa wa Covid , mmoja anasukuma machela, yenye mgonjwa, aliyeilalia, wote wako nje ya jengo, mapambo ya vinyago vya sanamu za wanyama, ziko kando yao.

Hizi ni zana zinazohitajika kutohara unapoenda hospitalini. Ni seti inayotumiwa na madaktari kwa mchakato huo. Hii ni ya kisasa ikilinganishwa na njia ya zamani.

Hapa ni hospitalini kwenye wadi ya watoto. Kuna kifaa kinachotumiwa kuongezea mgonjwa dawa au damu ,kimening'inizwa juu kwenye chuma. Pia kuna vitanda vya watoto pamoja na godoro.

Hizi ni tembe za vitamini za kijani, zimepakiwa kwenye paketi nyeupe, kuna maelezo mengine, kwenye kibandiko, ambayo ni muhimu, husaidia kinga ya mwili, kupigana na magonjwa.

Hizi ni tembe za dawa ya kutuliza maumivu. Zinatumiwa na mgonjwa kwa kumeza pamoja na maji. Ziko kwenye chupa kubwa nyeupe ya mviringo. Kifuniko kimebanwa ili kuweka bidhaa hii salama.

Hawa ni watoto watatu , walio hospitalini wamelazwa kitandani. Wazazi wao wako kando yao. Muuguzi anajitayarisha kuwahudumia wana hawa, ili awatibu.